Jaji mkuu wa nchi ya Kenya, Martha Koome alikuwa anaapishwa ameinua bibilia kwa mkono mwingine huku anasoma anachoapa. Kuna watu wengine wawili kando yao. Mwingine ni kama anamwapisha. Hii siku ndiyo alianza kufanya kazi. Nyuma yao kuna bendera za nchi ya Kenya. Huyu ndiye mkuu wa mahakama kuu ya Kenya.

Hapa ni pahali ya huduma, wananchi wanakuja kuhudumiwa. Serikali ilizindua hii ili wanachi wasiwe ni wenye kuteseka. Mtu akija anapanga foleni, wenye kuwahudumia wamevaa sare moja na wanaangalia tarakilishi mbele yao. Watu wanne wanaonekana wakikaa chini, mwingine anasimama huko nyuma.

Washabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu yao pendwa, wengine wamevaa bendera ya Kenya kwenye shingo, wanaonyesha alama ya ishara ktumumia mikono yao, wengine wamevaa kofia, na kuna mzungu mmoja anaonekana huko nyuma ameshikilia bendera ya Kenya.

Hapa ni uwanja wa mchezo. Mashabiki wamejaa iliwaangalie timu zao zikicheza. Mmoja ananagalia nyuma huku ameweka bendera ya nchi ya Kenya kwenye mabega yake. Wengine wamesimama wakipiga magoti. Mwingine amechukua pombe anasimama akiwa anakunywa.

Watu wanne wanaonekana, wawili wameketi, wawili wamesimama. Wenye wamesimama wanaonyesha wenye wameketi vile ya kujaza kitabu. Hapa ni kama ni kituo cha huduma. Wananchi wanakuja hapa ili kupata suluhisho ya shida zao ili waende nyumbani wakiwa wamefurahia.

Mama mmoja inaonekana amesimama akishikanisha mikono yake. Anasema anasimama kwa amani, anaitwa Rachel Shebesh, anataka kuwania kwa kiti ya ugavana nchini Kenya na jiji la Nairobi, hii ni ya siku ya nane mwezi wa nane, siku mwaka wa ishirini na kumi na saba.

Aliyekuwa waziru mkuu Raila Omollo Odinga inaonekana anahudumiwa. Taarifa ya vidole zake zinachukuliwa mhudumu mmoja ameketi huku mwingine amesimama akimsaidia tarakilishi inaonekana hapo. Mwenye pahali hii inaonekana amemruhusu aliyekuwa waziri mkuu kuingia kwenye ofisi kwa vile hakuna mahali ya mhudumiwa kukaa.

Wachezaji wamefurahia nikama mmoja wao amefunga goli, wanashikana huku wanatabasamu, wengine wanainua mkono. Wenye kuwashangilia wako huku juu, hapa ni uwanja wa mpira.

Mtu mmoja anahutubia wanahabari. Ni runinga cha Citizen. Ni pahali ya makoti. Nyuma ya mwanamke huyo aliyevaa saa na ako kwenye kiti nyeusi ni bendera ya nchi ya Kenya. Na kimtungi ya maji ndogo ndogo iko hapo pamoja na glasi.

Mtu mmoja amekuja kuhudumiwa, anachukuliwa kidole yake ili taarifa ya kidole ipatikane. Mmwenye kuhudumu amevaa saa na amevaa barakoa. Mwingine anaandika kitu kwenye karatasi. Kuna hema hapo nyuma. Ni kama watu wamekita kambi hapa kusaidia wananchi ili wapate huduma na waende nyumbani.

Wahudumu wa sehemu hii wamevaa sare moja. Mmoja anaangalia tarakirishi wengine wanazungumza. Nyuma yao inaonyesha bodi ya sehemu hii. Mwingine amevaa barakoa anaangalia kamera. Sehemu hii wananchi wanakuja ili kuhudumiwa.

Msichana mmoja inaonekana amefurahia timu ya Kenya ikicheza, amebeba bendera ya Kenya kwenye shingo lake, wengine wako nyuma wamesimama wanapiga makofi, wamevaa vazi la alama ya bendera ya Kenya, hapa ni kama ni uwanja wa michezo

Rais William Samoei Ruto, jaji mkuu Maartha Koome na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamesimama wakionyesha kijitabu ndogo. Wanafurahia wametabasamu. Wanasimama wakipigwa sawira.

Watu wanashangilia wameinua kikombe walichoshinda, ni kama watu wa kucheza michezo wamemaliza, wamevaa nguo ya nyeupe, wengine wanainua mkono wakiwa wametabasamu sana ni kama walienda pahali ingine wakashinda.

Wanasheria wanaapishwa mmoja ameshikilia bibilia huku mwingine ameshikilia Quran ni kama wamemaliza kusoma wanaanza kufanya kazi. Wanaapishwa ili waweze kuwa ni waaminifu kuna wanahabari wameweza kuweka mikrofoni hapo.

Wanasiasa wa chama cha kisiasa cha ODM wamesimama kwa pamoja wanatoa taarifa kwa wanahabari. Nyuma yao kuna kuna bodi iliochorwa mkubwa wa chama hicho Raila Amollo Odinga. Ni kama wanataka kitu kusema kwa vile wameita wanahabari.

Mtu mmoja anatolewa kofia , wengine wakiangalia wanafurahia sana. Hapa ni sehemu ya kongamano ya walimu. Hao watu wanasaidia kuangalia maslahi ya walimu waliokuwa wanafanya kazi Kenya na kuajiriwa na tume ya walimu ya Kenya almaarufu kama vile TSC

Watu wawili wanaonekana wakisalimiana. Mmoja wao ni jaji mkuu wa Kenya, Martha Koome. Huyu ndiye mkubwa wa koti kuu ya Kenya. Alichukuliwa na yeye ndio ni wa kwanza kuwa mwanamke ofisini hio.

Aliye kuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Mwigai Kenyatta anaapishwa na maikrofoni mbele yake ameishikilia bibilia kwa mkono mmoja na katiba mkono mwingine, bibi yake anamsaidia. Aliyekuwa jaji mkuu wa mahakama ya Kenya Maraga anaonekana akisimama kando. Watu wengi wamekuja kuhudhuria akiapishwa, baada ya siku hii ndio anaanza kazi.

Watu wamekita kambi kuhudumiwa katika sehemu hii ya huduma kwenye hema, wahudumu wamevaa sare ya kazi, inaonyesha alama ya mahali na vitu zinazohudumiwa, kama unataka waraka ya kuonyesha kuwa umejiweka vizuri unaenda sehemu fulani.

Mkuu wa majaji nchini kenya anaitwa Martha Koome ameinua bibilia anaapishwa. Nyuma yake kuna bendera za kenya, mikrofoni iko mbele yake anaongea kiapo ni kama hii siku ndio alikuwa anaanza kufanya kazi. Ni mkuu wa mahakama kuu ya kenya.

Watu wamefurahia sana, wamesimama kwa uwanja wa mpira wanaangalia mpira inavyoendelea. Mwingine amechora rangi ya nchi ya Kenya kwenye uso wake uku amevaa kioo. Mwingine amevaa kofia uku anatabasamu. Wengine wamevaa shati inayoonyesha alama ya manjano. Wanaonekana wanaangalia timu yao ikishiriki kwenye mpira.

Mtu moja amechukua simu yake na kurekodi , nyuma yake ni wenye kushabikia matimu zao. Timu hii inayocheza ni ya kenya kwa vile wengi wamevaa sare za timu ya kenya. Sehemu hii ni uwanja wa mchezo wa kandanda . Watu wamejitokeza kwa furaha na wamejitokeza wengi.

Mtaro umechimbwa na maji yamewekwa mengi hapo, ni kama ni kando ya barabara hapo, watu wengine wanapita na mguu kwenye barabara hilo, wengine wako juu ya bodaboda, manyumba yanaonekana hapo na mti wa stima unaonekana unapita kando ya pahali iliyochimbwa.

Washabiki wamekuja kwa wingi kushabikia timu yao wote wamevaa nguo iliyoandikwa Tusker hii ni aina ya pombe wanaonekana wamefurahia sana wameinua mkono, mmoja ameshika kinywaji kwenye mkono wake mwingine anapuliza firimbi hapa ni katika uwanja wa mchezo.

Polisi mmoja inaonekana akiwapanga wananchi waliokuja kwenye sehemu ya huduma ili waweze kuhudumiwa. Sehemu hii ilifunguliwa na serikali ili watu waweze kupata suluhu kwa shida zao wanazopitia wakitumia vitu za serikali kama vile paspoti ama bima ya afya ya sha.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika sehemu ya huduma. Wenye kuwahudumia wamevaa sare moja yenye rangi nyeupe na nyekundu. Nyuma yake kuna mapolisi wanaangalia kazi iendeleavyo. Wananchi hawajakuja wengi kwa vile kiti ziko wazi.

Washabiki wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao. Mmoja ameinua bango lililo andikwa Gor Mahia Fc inaonekana wamefurahia sana wengine wamevaa sare ya timu hiyo wanaangalia kwa makini timu yao ikishiriki kwenye mchezo. Hapa ni uwanja wa mchezo.

Watu inaonekana wanatabasamu wakiangalia kamera, wameshikilia kijitabu kidogo, nyuma yao kuna bendera ya Kenya, wamevaa nguo rasmi kama mwanaume amevaa suti, mwanamke pia amevaa nguo yenye kupendeza. Inaonekana ni wenye kufanya kazi ofisini.

Watu wa timu hii wameshinda kikombe. Wanainua kikombe hicho, mwingine ameinua voli. Wanafurahia sana. Wengine wanainua mkono juu wakiwa wamefurahia, wanatabasamu. Ni kama wameshinda mashindano ya kadanda, kwa vile wote wamevaa medali.

Watu wamekuja kuangalia mpira ukiendelea. Sehemu hii imejaa mashambiki, wengine wanatembea, wengine wameketi kwenye viti. Hii uwanja inaitwa Nyayo, ilifungulia na rais ili watu waweje kucheza mpira.

Hapa ni uwanja wa kandanda mchezo unaendelea waliokuwa juu wanashabikia ni timu ya Gor Mahia na Afc Leorpads inashiriki mchezo huo. Wako moja moja yaani Gor Mahia imefunga moja na Afc imefunga moja. Mashabiki wanaonekana wamejitokeza kwa wingi kuangalia mchezo.

Mkuu wa majaji nchini Kenya, Martha Koome pia ni mkuu wa mahakama kuu ya Kenya, anapiga makofi huku ameketi chini, kando yake kuna meza iko na mtungi za maji ndogo, kando yake pia kuna wanasheria wamekaa wakitabasamu, ni kama hawa ni wageni wa heshima.

Vijitabu vya paspoti zimejaa hapa kwenye boksi. Nikama watu wanafai kuja kuchukua iko tayari. Mtu akitaka kusafiri kwenda nchi nyingine inapaswa akuwe na kitabu hiki. Unapata kwenye sehemu ya huduma.

Mtu aliyevaa kofia na suti amekuja kuhudumiwa katika sehemu ya paspoti. Mbele ya mtu mwenye kumhudumiwa ni tarakilishi, tarakilishi hiki hutumika na wenye kusaidiana, hii ni pahali ya kuhudumia ya nne. Mhudumu huyu anaweza kumsaidia mtu huyu ili aweze kupata paspoti.

Hapa ni sehemu ya korti. Kuna kitu jaji anatumia kuipiga ili kuonyesha kuwa korti muda wake imeisha ili aweze kutoka. Imeonyesha hapa, kuna vitu vitatu imechorwa na alama ya chini kuwekwa.

Watu wamekuja mapema wakapanga foleni sehemu hii ya huduma mmoja anaonekana anashikilia karatasi. Sehemu hii wananchi wanakuja ili kupata huduma ya kiserekali kama vile passpoti ama kujua vile bima ya SHA inaendelea. Wenye kuwashughulikia wako ndani ya chumba wamevaa sare moja, chumba hicho ndio wananchi wanaingia.

Wanadada wanaocheza mchezo wa mpira wamezingira ili waweze kupewa motisha. Juu yao kuna mashabiki waliokuja kuhudhuria mchezo ukiendelea, wanaongeleshwa na kocha wao ili waweze kupata motisha ya kushinda mchezo huu.

Mama mmoja inaonekana amevaa sare ya kihuduma, anahudumia mtu aliyesimama kando. Wananchi wengine wanapanga foleni ili waweze kuhudumiwa . Hii ni stesheni ya huduma ,ilifunguliwa na serikali ili kuwasaidia wananchi ili waweze kupata suluhu ya shida zao wakitaka kutumia vitu ya serikali kama vile pasipoti.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amollo Odinga amekaa chini, rais anainua mikono yake miwili ni kama wanaangalia mchezo wa kandanda ukiendelea. Wamefurahia sana na wamekuja kuhudhuria ili waweze kuhimiza watu washiriki kwenye mchezo.

Sehemu hii ya posta watu wanakuja kuhudumiwa, wamepanga laini. Wenye kuwahudumia wamevaa sare moja. Polisi pia inaonekana ameketi chini. Mmoja anawaelezea kitu akiwa amesimama, anaisoma kwenye kitabu. Sehemu hii watu hukuja kupata suluhu ya shida yao.

Sehemu hii ni pahali watu wanakuja kuhudumiwa. Kuna matarakilishi hapo na watu wenye kuhudumiana wamevaa sare moja. Ukiwa na shida ya bima wa afya yaani SHA unakuja unauliza hapa. Wananchi wamepiga foleni ii waweze kuhudumiwa sehemu hii iliyofunguliwa na serikali.

Watu wako barabarani wengine wanakimbia, wengine wako juu ya gari. Inaonekana wamevaa sare ya timu ya Gor Mahia .Wenye wako magari wako juu na wamejaa ndani. Inaonekana wanasherehekea timu yao kushinda. Ni kama wametoka sehemu ya uwanja wa kandanda.

Hapa ni sehemu ya huduma watu wanahudumiwa. Mwenye kuhudumu amevaa sare ya kikazi mwengine amesimama kando yake kuna tarakilishi hapo anaangalia. Mwenye kuhudumia amekaa kwa utaratibu akiangalia kinachoendelea wanangoja wale wa kuhudumia . Serikali ilifungua sehemu hii ili kusaidia wananchi wale wa kupata huduma za kiserikali.

Alama ya chama cha kisiasa cha Jubilee imewekwa hapa. Ni ya rangi ya nyeusi na nyekundu, imeandikwa Jubilee mbele pamoja. Wanasiasa wanatumia chama hii ili waweze kugombania kiti kwenye uchaguzi. Aliyekuwa rais wa kenya Uhuru Mwigai Kenyatta aliingia ikuluni kutumia chama hichi.

Wachezaji wanacheza kwenye uwanja, wenye kuwashabikia wanaonekana wameketi wengi sana, ni kama ni timu ya jeshi inacheza kwa vile washabiki wengi wamevaa nguo imeandikwa KDF . Wengine pia ako na sare ya kijeshi hapo, wamefurahia sana, wengine wanaangalia rununu yao, wengine wanaongea na rununu yao, wengine pia wanakunywa juisi.

Aliyekuwa waziri wa nchi ya Kenya Justin Muturi amekuja kuangalia kazi inavyoendelea katika stesheni ya huduma. Wananchi wanakuja kupata huduma za kiserikali wanapokuwa na tatizo, huduma kama vile bima ya taifa ya sha na zinginevyo. Waziri huyu inaonekana anaangalia televisheni mbele huku amevaa sare ya huduma.

Jaji mkuu Martha Koome anahutubia watu huko amevaa shanga kwenye shingo. Huyu ndiye huwa anasimamia kesi katika mahakama kuu ya Kenya. Ni mwanamke wa kwanza kuweza kupata cheo hicho.

Mahali ya huduma ilifunguliwa na serikali ili iweze kusaidia wananchi, kama unataka huduma za kiserikali kama vile paspoti, kama umepoteza kitu ama unataka kuchua cheti kwa polisi, ama unataka kujua kuhusu bima ya afya ya sha. Hapa inaonekana ni dawati, meza ya watu wa huduma, pahali ya taarifa, meza ya taarifa.

Wananchi wamekuja kwa wingi wamepanga foleni, wengine wamebeba watoto wao wachanga kwenye mgongo, ni kama wamekuja kuhudumiwa sehemu hii, wanataka usaidizi, sehemu hii ni kituo cha huduma, watu wakiwa na maswali ama wakiwa na shida wanakuja kupata suluhisho hapa.

Watu wamesimama kwenye uwanja wanashangilia ni kama timu imeweza kufunga goli, mashabiki wako huku nyuma wengine wamesimama huku wengine wameketi. Uwanja huu wa mpira ni pahali watu wanaotaka kucheza kandanda wanakuja. Timu hii imefurahia sana wengine wanainua mkono, kocha wao ako ndani, wamefunga goli, wameshinda kikombe.

Watu wamekuja kwa wingi kuhudumiwa katika hema hii. Hapa ni kama ni sehemu ya huduma. Wenye kuwahudumia wamevaa sare moja na kuna matarakilishi hapo. Watu wamepanga foleni, hapa watu hukuja kutafuta huduma za kiserikali.

Wachezaji wamesimama kwenye duara huku wanazungumziana ni kama wanaomba ama wanapeana motisha. Wanataka kuanza kucheza mchezo wa kandanda. Wenye kushangilia wanaonekana ni watu wadogo yaani si wengi wamekaa huko juu.

Majaji watatu wamesimama wanapiga sawira. Jaji mmoja ni mkuu anayeitwa Martha Koome. Wamevaa sare yao rasmi ya kikazi. Jaji hao wanasikiliza kesi katika mahakama kuu ya Kenya.

Mashabiki wamekuja uwanja iliwaangalie timu yao ikicheza. Wamesimama wengine na wengine wameketi. Wengine wamevaa nguo ya nchi ya Kenya, kwa vile imeandikwa Kenya. Mwingine anainua bendera ya Kenya. Ni kama timu ya Kenya ndiyo inacheza. Wanafurahia sana wengine wanapiga makofi.

Mtu amekuja sehemu ya huduma ili ahudumiwe mhudumu anamshika kidole ili achukue taarifa ya kidole zake. Anaangalia chini mhudumu huku amevaa barakoa. Mwingine amechukua rununu yake akirekodi. Nyuma kuna hema. Wananchi wengine wanangoja kwenye foleni.

Watu wa chama cha kisiasa cha Wiper wanahudhuria hapa. Mkubwa akiongelesha wanahabari. Inasimamiwa na mkubwa wao Kalonzo Musyoka. Wote wamevaa sare za chama hiki cha kisiasa.

Wahudumu wa sehemu ya huduma wameketi. Mtu mmoja anahudumiwa amesimama anaandika kitu kwenye karatasi. Kuna rununu ya simu imeekwa hapo kando na kuna glasi ya maji kwenye meza hio. Hapa ni kama ni sehemu ya huduma kwa maana ni watu wa huduma wako.

Watu wamekuja kuhudumiwa kwenye sehemu ya huduma. Mwenye kuwahudumu wamevaa sare moja. Kuna tarakilishi hapo. Ukitaka huduma za serikali kama vile pasipoti ama bima ya afya ya SHA unakuja hapa. Wananchi wamepanga laini huko nyuma.

Sehehemu ya huduma. Wahudumu wamesimama pamoja wote wamevaa nguo ya kazi. Wako mbele ya juba imeandikwa Huduma Kenya. Wanapigwa sawira pamoja. Hii ni pahali wananchi wanakuja ili waweze kupata suluhu ya pasipoti ama za serikali huduma zingine.

Hapa ni uwanja wa mchezo. Watu wengi sana wamekuja kushuhudia kitu inachofanyika. Wanariadha ni kama wamejipanga wanataka kuanza kukimbia. Washabiki wamejaa sana, wengine wanapiga makofi wamesimama.

Watu wako kwenye maandamano wamebeba karatasi iliyochorwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amollo Odinga, inaonyesha ni miaka ya elfu mbili kumi na saba. Watu wanainua mkono wakisherehekea wakikimbia kwenye jiji kuu.

Jaji mkuu wa nchi ya Kenya Martha Koome anashikilia kijitabu akipiga sawira nayo. Wabunge wa seneti na wengine wa bunge la kitaifa wanasimama nyuma yake. Inaonekana amefurahia sana, wengine wanatabasamu picha ikipigwa.

Aliyekuwa mkuu wa majeshi na rais wa Kenya Mzee Uhuru Mweigai Kenyatta inaonekana ametoka sehemu amezingirwa na watu nyuma yake ni askari wake . Anatabasamu huku akiangalia kando. Ni kama ametoka kongamano la watu.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anasalimia mama mwingine mkono uku ametabasamu. Pia mama huyo ametabasamu. Amevalia jaketi iliokuwa na alama ya chama ya kisiasa ya Jubilee, ni kama wako kwenye mkongamano moja.

Hapa ni koti kuu ya Kenya. Taarifa hii inaonyesha kuwa koti hii imeamuru kuwa wanajamii wakishoga wanapewa haki ya kuunganana watu iliwapate usaidizi wao.

Hapa ni sehemu ya Huduma, sehemu hii ilifunguliwa na serikali ya Kenya ili wananchi waweze kupata maswali ya ama majibu ya huduma wanayotaka ama vile mtu anataka paspoti ama unataka kupata kujua kuhusu bima ya afya ya SHA.

Watu wamekaa kwenye foleni wakiogonja kuhudumiwa. Kuna meza imeandikwa ni meza ya taarifa. Mtu mmoja amefungua kitabu na kushikilia rununu yake ni kama anapiga picha. Kalamu iko katikati ya kitabu hicho. Sehemu hii ni kama wananchi wanakuja ili wapate usaidizi.

Wenye kushiriki katika mchezo wanafurahia ni kama mmoja wao amefuga goli. Wanatoka nje ya uwanja wakiwa ni wenye kushangilia. Wenye kuwashambikia wako wengi sana uko juu wanasimama wakipiga makofi, wamefurahia timu yao imeshinda.

Mtu mmoja anasalimia mwenzake. Kando yao kuna majaji waliovaa sare ya kortini. Ni kama kuna kongomano ya majaji. Hapa ni nchi ya Uganda. Sehemu hii ni ya mapolisi kwa vile naona mapolisi huko nyuma.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto amesimama huku anawasalimia wananchi, akina mama wanafurahia sana, nikama amekuja kuwahotubia. Aliingia uongozini mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili rais huyo. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama. Bendera ya Kenya iko hapo kando.

Watu wamekuja kupata usaidizi. Wenye huduma wameeka meza na wanaketi hapo, kuna vitu yanajazwa. Mama mmoja inaonekana akisoma karatasi, wengine wananchi wamesimama uko nyuma wakipiga gumzo.

Wenye kushiliki katika mchezo wao, wamepanga laini ,wanaskiza wimbo wa taifa wa nchi ya Kenya, ni kama wanataka kuanza mchezo kwa vile ni kawaida watu kuskiliza wimbo wa taifa wa nchi zao kabla waanze kushindana.

Wachezaji wamesimama pamoja wanapeana motisha. Game inaendelea, hapo nyuma washambiki wanaangalia kwa umakini, wamekuja kuangalia timu yao ikishiriki kwenye mchezo huyo. Wamevaa sare moja wachezaji hao. Hii ni uwanja wa mchezo.

Hapa ni sehemu ya huduma nchini kenya jiji la Nairobi. Watu wamepanga foleni wanaongoja kuhudumiwa. Wengine wamekaa chini wakiwa ni wenye kuhuzunika. Sehemu hii wananchi wanakuja ili kupata usaidizi ya kiserikali kama vile paspoti na nyinginezo.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika stesheni hii ya huduma. Wenye kuwahudumu wamevaa sare ya sehemu hii. Tarakilishi iko mbele yake, anaangalia uku anamuuliza maswali mwanamke aliyeketi kwenye kiti nyekundu. Mwanamke huyu anahudumiwa vizuri kwa vile ameshika karatasi.

Mtu mmoja anainua mkono, kando yake ni aliyekuwa waziri mkuu wa nchi ya Kenya Raila Amollo Odinga, ni watu wenye kuwa kwenye chama cha kisiasa cha ODM. Mkubwa wao ako hapa ni kama wanahudhuria na kuongelesha watu wa habari.

Wachezaji wa mpira wanashiriki kwenye mchezo huu, mmoja anakimbilia boli, mwingine anataka kumchukulia. Timu mbili zenye zimevaa rangi ya nyekundu na rangi ya nyeupe zinashindana, Hakuna mashabiki. Hapa inaitwa uwanja wa mchezo wa polisi.

Mtu mmoja amekuja kwenye sehemu ya huduma ili aweze kuhudumiwa. Sehemu hii imeandikwa pahali ya kupata taarifa. Mhudumu amevaa barakoa huku anaangalia tarakilishi. Mwenye kuhudumiwa pia ameweka barakoa yake chini ya mdomo. Serikali ilifungua sehemu hii ili wananchi waweze kupata suluhisho wakitumia vitu za serikali kama vile paspoti ama bima ya afya ya sha.

Wanadada hawa wawili wanashiriki katika mchezo wa bali ya nyavu. Wenye kushambikia wako nyuma wametulia , wengine wamevaa barakoa. Inaonekana mmoja anataka kuchukulia mwengine boli. Hapa ni katika uwanja wa mchezo.

Wahudumu wa stesheni ya huduma wanasimama huku wametabasamu, wote wamevaa sare moja yaani mavazi yao inafanana. Mmoja anshikilia kitambulisho na mikono yake wengine wanaangalia tarakilishi.

Askari chifu amekuja kuhudumiwa katika sehemu ya huduma. Mwenye kuwahudumia amevaa sare ya kazi. Mmoja ameangalia tarakilishi, kuna mama mmoja ameketi chini anangoja kuhudumiwa. Sehemu hii hutumika na wananchi kuja kutafuta suluhu kutumia vitu za serikali kama vile paspoti.

Mtu amekaa kwenye kiti anahudumiwa katika stesheni ya huduma, mwenye kumhudumia amevaa sare ya kazi huku anaangalia tarakilishi. Sehemu hii wananchi wanakuja kupata huduma za kiserikali, ili waweze kupata suluhu kama vile ukitaka pasipoti ama ukitaka bima ya afya.